Hapa ni chumba ya kuuza manguo na dress ya kienyeji ambapo masaai wa manguo sa masaai ambaso pale amesipanga vizuri hili mteja akikuja achakue kile kilicho kipendesa ama achakue kile kinapendesa alafu tena anachukua haipendesi haichukue.

Hapa ni soko ambapo watu wamekucha kununua vivaa zao wengine wamekucha kuuza vivoo zao ilhali kumenyesha na kumekuea na matope na maji mingi itawaharibia siku ya soko.

Hapa ni chumba, la kuusa manguo, ya tre za kienyechi, ambapo.

Hizi ni dawa ambazo huwa unampea ngombe yako hili akuwe na ngozi mzuri na tena maziwa na ikuwe maziwa nzuri .Tena hasikuwe na magonjwa tofauti tofauti .

Hapa ni duka kuu ambapo hapo mbele kuna baba moja anataka kuingia hiyo duka akiwa hana shati. Anataka kuingia pale ili aweze akanunua vitu zake ama kutoa pesa ilichokuwa inahitajika.

Hapa ni chumba la kutengeneza magari maanake hapa unatengeneza magari ijapokuwa unapaka rangi kulingana na kile ulichokuwa unahitaji, baadaye unaziuza pale.

Hizi ni vitunguu. Vitunguu hizi zimepangwa ama zimewekwa kwa ngunia zikiwa ziko tayari kupeleka kwa soko. Ziko zinaelekewa, zinaekwa pale, zinapangwa pale kwa lori ndio zipelekwe kwa soko iende zikauzwe pale.

Pakua na mchezo hiyo Fulani ama huenda wametoka hiyo mchezo. Wamevaa nguo kuonyesha Wana support timu.

Hapa ni kwa shamba ama soko ameleta matunda zote mkulima ili aweze kuuza kwa hii kibanda ama soko. Pale ni kusafi kabisa naona amekusafisha na tena kuna matunda ya aina aina. Ameeka pale amezipanga vizuri ili mteja akuja akaone na akazi.

Hapa ni duka la, hapa ni duka la magari ambapo magari ya tofauti tofauti ukitaka yoyote unachukua any au ukitegemea na pesa uliyokuwa nayo unaenda ukauze ukanunue.

Hapa ni soko ambapo kuna vitu mingi ambazo zimewekwa pale vitu kutoka kwa shamba ,ameipanga vizuri ili mteja akikuja aione na achukue kile kimempendeza macho. Hapa kuna nanasi, pale kuna maembe.

Hapa ni duka la viatu ambapo ama ni mtu ambaye amewekelea viatu zake kando kando ya jumba la watu ili aweze kuuuza. Amezipanga viatu vyake vizuri ili mteja aweze kuona kile kimemependeza.

Ni duka la, hapa ni duka la magari ambapo , magari ya tafauti tafauti ukitaka yeyote unachukuwa yani inakutegemea na pesa ...

Haya ni manguo ambaye mteja amesimwaka ndani hili mteja akikuja angalie kile kilicho kioendeza na awese kununua hilhali tena ameweka kwa kapale chini hiki kuanisha kufwatilia kama wewe ni kiume ama wewe ni mtoto ama wewe ni mama.

Hizi ni kodi ama ni pesa ambazo zilikuwa zinatumika kitambo , kuna kodi noti ya elfu moja alafu kuna noti ya mia tano, zote zikiwa zinafanya kazi hadi siku hazifanyi tena manake zimebadilishwa

Hapa ni duka ambapo unaeza nunua bidhaa zako kama matunda kama uhitaji ama mali zako. Hapa mbele kuna pikipiki ambayo imewekwa pale ama mwenyewe ameachilia hapa halafu akatoka ili akuje akachukue baadae.

Pale kumekuwa na shida ama magari wamepata ajali wakachomeka. Watu wamekimbia pale kuona kile tatizo kilichofanyika. Magari mbili imechomeka. Watu wameenda kuona kile kilichotendeka. Pale kuna pikipiki ambayo pia imesimama pale kuiona kile kinachokuwa kimetendeka.

Magari, magari ya colour tofauti imepangwa na kutengenezwa vizuri ile mteja ambaye anaitamani kununua anapendezwa anachukua kile kimoja, alafu ananunua.

Hawa wanakula chakula katika chumba ni lao wakiwa wamekaa pale alfu wakuwa rangi tafauti tafauti nyeupe na nyeusi alfu hapa ni chakula yao ambayo imeletwa imekuwa tayari kuwapewa wakiwa Kwa chumbani Leo.

Hawa ni wachezaji wa waschana ambao wako kiwanja wakicheza michezi yao ya mpira. Wako katikati ya kiwanja wamevaa sare zilizofuatana wakiwa timu tofauti. Huko mbele tena naona kuna mchezo ingine indelea maanake kuna huko watu ingine wanacheza pale.